Bango la kampuni ya bina la CIC tu. Kuba familia ya watu watatu, baba, mama na mtoto wao ambao wamebeba kompyuta huku wakitabasamua mwanao anapoonyesha anachokitazama na ineandikwa neno 'tunza jamii na Cic family medii sure .

Chumba kikubwa cha kuuzia magari ndani ikiwa ina magari ya kifahari, yote yakiwa yana rangi tofauti kama kijivu, machungwa, kijani na samawati na yanaonekana kuwa ya bei ghali. Sehemu hii ni safi na ina vioo vikubwa. Kuna nembo ya Lit's and Will's Motor.

Ni noti ya elfu moja ya kenya, ni rangi ya kijivu na uthurungi, lina picha ya rais mstaafu Jomo Kenyatta na jengo la bunge, na hutumika kama fedha halali ya thamani ya juu sana nchini humu.

Njia au barabara ambayo imetengenezwa na cabro na inaelekeza katika duka la dawa ambalo mlangoni mwake imeandikwa neno MPesa na chumba chenyewe kina rangi ya samawati na cream

Dukani kuna friji ambayo ni nyekundu na vinywaji ainati ikiwa ndani kwa mfano kuna fanta, Coca-Cola na hata sprite kwa baadhi ya vinywaji vinavyo onekana, kijisanduku ambacho ina viazi iko mbele ya duka hii na hata mlango iliyo na maneno mpesa ambayo ni kijani

Bango la kampuni ya bima ya MADISON na yana maandishi ya futayo, tunaelewa ya umuhimu ya kumtunza unayempenda, fungua bima la ajali ya ubinafsi leo, bonyeza nyota nane mbili nane reli ilikununuwa.

Ni sehemu panapouzwa magari na pamezingirwa na miti ya kila aina. Kuna magari yaliyo egeshwa huku nyuma sehemu ya taa ndio yanayoonekana. Kuna yale meupe, meusi, mekundu, jivu na hata samawati yakiwemo mengine.

Ni kituo cha kampuni kubwa nchini ya kutoza huduma ijulikanalo kama safaricom. Kwenye duka hili ni wateja watatu waliovaa nguo tofauti tofauti ambao wamekuja kutolewa huduma wakati wanavyo taka.

Ni mteja wa kampuni kubwa ya Safaricom ambaye ameshika simu yake tayari kubofya sehemu ile haswa ya Mpesa na ni sehemu ile ya lipa na Mpesa, labda anataka kulipa bidhaa ama kupata huduma zake.

Kibanda kijani chenye maandishi maarufu ya kampuni ya Safaricom kina wahudumu ndani na wateja nje ambao wanataka kuhudumiwa mahitaji yao mbalimbali.

Lori kutoka karakana na imebeba motokaa ambayo bila shaka imeharibika. Linapelekwa kutengenezwa katika karakana. Liko njiani na njia hii imezingirwa na mti mbalimbali.

Huu ni mtu ameshikilia simu yake kwa mikono miwili kuzuia simu kuanguka labda ako sehemu ya M-PESA akiwa pale pa lipa na M-PESA na yu tayari kufanya shughuli za kifedha kulipa au kununua bidhaa.

Ni sokoni panapouzwa nguo kwa wingi na ya kila aina, haswa zile za mitumba, zimeshikiliwa na sehemu ya miti, na kuna muuzaji aliye simama na amevaa nguo ya kijani.

Dukani panapouzwa bidhaa ya kila aina. Mbele ya maduka hayo kuna watu walioketi. Duka moja ni rangi ya kijani ilioandikwa neno M-PESA na kuna friji mbili na vinywaji ndani na ata mpira nje ya duka na chupa za maji.

Kundi la magari la kila ainati na yenye rangi ya kila aina limeegeshwa katika uwanja ambao umezingirwa na miti mirefu na mingine mifupi.

Duka lenye rangi ya kijani na hata samawati iliyoandikwa neno mpesa ,pia kuna maneno yafuatayo kwenye ukuta skyshine auto pay ndani naona mikebe mingi iliyo na rangi tofauti inayouzwa.

Ni duka la kuuzia bidhaa mbalimbali. Naona peremede kwenye ndoo ndogo ndogo ikiwa ni baadhi ya vitu vingi vinavyouzwa humo dukani. Mbele ikiwa ina karatasi ziliobeba maji za vichupa vidogo vidogo na kuna kreti za soda ilioandikwa Cocacola. Na pia kuna gurudumu.

Ni gari dogo jeupe ambalo liko barabarani ambayo imezingirwa na miti na nambari ya usajili au nambari ya sahani ikiwa ni KDH 990J.

Kibango cha tangazo la Kampuni ya bima ya afya ya Jubilee, amabayo wateja wanaweza ekeza pesa chini ya elfu sita mia mbili kupata manufaa yafuatayo; Kifuniko cha uzazi, na hata kupata pesa ambazo zimetumika.

Sehemu ya kuuzwa magari ya kila aina kwani yameegeshwa kwa mfululizo, juu yao ikiwa imeandikwa neno CarLocus ikiwa na nambari sufuri saba, mbili sufuri, tisa tatu tatu, sufuri sufuri nne. Na nyuma kuna kijumba kikubwa cha ghorofa.

Kuna chumba ambacho mbele yake ni gari aina ya trela yenye rangi nyekundu samawati, imebeba motokaa ainati ambazo zinapelekwa katika karakana kufanyiwa huduma mbalimbali, kwenye trela namba nane sita, moja nane sita, saba nane nane tatu, tano nane mbili moja.

Ni watu wawili mmoja akiwa ameketi chini ya trela yake ya ,ambapo anauzia na Kuna muuguzi Fulani anayepita akiwa amevaa buibui . Wote wakiwa hapo mbele ya maduka ambayo ni rangi ya samawati na Kuna duka ya mpesa ambao mlango wake ni ya kijani . Huku pia Kuna duka la ushushi ambapo mlango Kuna picha za muguu asaa vidole ata nywele za macho.

Ninaona gari aina ya matatu ambayo imeegeshwa barabarani ambapo Kuna watu na juu ni nyaya za stima, kando ni miti mingi naona pia Kuna mlango.

Ni waja wawili ambao wanaonekana kuwa wanapiga gumzo na wameketi kwenye kigoda mbele ya duka. Kwenye ukuta wa duka ni maandishi ya Airtel rangi nyekundu na kwingine ni rangi ya kijani ambayo imeandikwa neno Mpesa.